Hizi ni karatasi ambayo wanafunzi na hata walimu hutumia darasani. Wanaeza zitumia kuchora picha, kuandika vitu vya kusoma ili waweke kwa ukuta, ndo wanafunzi wapate rahisi kusoma.

Hii ni kitabu ya mwanafunzi ya CRE . Inamsaidia kueleza ama kuelewa bibilia kwa njia tofauti tofauti. Ameulizwa hapo maswali na anafaa kuzijibu na asema kinachoendelea.

Wanafunzi hawa hawako darasani, wako na kiti na meza ambayo wanakalia wakifunzwa na mwalimu. Wamezieka kwenye laini, walikuwa wanasoma kabla waondoke.

Kitabu hii ni ya wanafunzi na wamechora mchoro tofauti tofauti, ambayo inawasaidia kwenye maisha yao. Inaonyesha kwamba, mtu asiponawa vizuri anaeza shikwa na ugonjwa tofauti tofauti.

Hapa ni darasa na wanafunzi washaenda kwa maakuli na hawako hapa. Wameeka viti zao za kukalia na moja imeanguka. Kuna mwenye amesahau kitabu yake hapo juu na kuna mahali ambayo mwalimu ameandikia hapo kwa ukuta.

Hapa ni shuleni na wametengeneza vitu tofauti tofauti ambayo watoto wanachezea wakati wako na muda. Hapo kando kuna maua ambazo zimeekwa ili kufanya hapa ikae vizuri. Kuna mti kubwa ambayo husaidia pia kwa kivuli na njia pia imejengwa.

Nyumba hizi ni ya gorofa na ni za kupangwa. Imetengenezwa vizuri na bei yake ni ghali. Hapo chini, wametengeneza nyasi vizuri na njia ambayo mtu anapita ili aweze kufika kwenye anaenda.

Hii ni kitabu ya watu wa darasa la pili. Wamechorewa hapo nyuma watoto tofauti tofauti. Kuna kijana, kuna msichana na kuna mama ambaye anasaidia mtoto wake kufunga kitu. Hii kitabu husaidia wanafunzi kuelewa masomo zaidi.

Hapa ni shuleni na wamejenga mzuri sana. Wamejenga ghorofa, wameeka mlango yenye ni mzuri na wameeka ndoo ambayo wanatupia takataka. Hapo katikati wameeka bendera na wameeka njia ambayo mtu anafuata kwenda kuifunga.

Hapa ni shuleni na imejengwa kubwa sana. Kuna waya ya stima inayopita hapo juu ya mabati. Hapo chini wameandika maigizo kwamba, mgeni anapokuja anafaa kwenda ofisini na imeandikwa na kalamu nyekundu.

Hawa ni wachezaji na wako kwenye uwanja wanacheza, wanakimbia sana na mwenye ameshinda anaitwa Kimani kwa sababu nguo yake imeandikwa ivo. Wote wamevaa mavazi tofauti tofauti.

Kijana huyu ambaye amesimama, anasaidia mtu mlemavu kufanya zoezi. Wote wamevaa vitu kwa mkono na wako tayari kuanza zoezi. Wamefunga mlango na wako kwa nyumba hili lenye limepakwa nyeupe ukutani na hata juu.

Mlemavu huyu anaonyesha talanta yake kwa sababu anacheza na hana mguu mmoja. Anatoka Kenya na amevaa nguo za mchezo ambayo imeandikwa hapo mbele. Ametengeneza nywele yake vizuri na kuna mpira hapo chini ambayo anataka kupiga.

Hapa ni shule na kuna mafunzo yaliyoandikwa ya a, b, c, d, kwenye ukuta, yenye husaidia wanafunzi kuelimika na kusoma vitu tofauti tofauti kwenye chekechea.

Uwanja hili ni kubwa sana na imehifadhiwa. Kuna nyasi ambayo imemea vizuri na zimeekwa kwenye laini. Kuna nyumba ambayo imejengwa kubwa sana na kwenye mbele yake kuna viti hapo.

Kabati hii linatumika shuleni kuweka vitabu za walimu na wanafunzi .Kila mwalimu akona pahali ambayo anaweka zake. Kuna zenye ziko na rangi tofauti tofauti.

Mlemavu huyu msichana amekaa kwenye kiti lake na wako kwa uwanja wanashindana. Amefurahi kwa sababu yeye ni nambari moja ama ameshinda watu wengi sana. Anatoka nchini Kenya venye imeandikwa kwa nguo yake.

Nta hili linaweza tumiwa kufanya kazi tofauti tofauti. Kutoa karatasi mingi, kuweka nambari mingi kwa simu ama kuweka nyimbo, na pia unaweza itumia kuongea na mtu ambayo ako mbali. Hapo kando kuna kalamu ambayo unaweza tumia kuandika.

Hapa ni darasani shuleni. Kuna viti ambazo wanafunzi hukalia. Vimetengenezwa na chuma na mbao. Kuna zenye zimepangwa nyuma na zingine zimepangwa mbele. Hapo chini kwa sakafu wametengeneza vizuri na hakuna matope.

Kitabu hiki ni cha wanafunzi wa darasa la pili na imeandikwa na Hayden Richards. Imeekwa rangi nyuma ya aina tofauti tofauti. Kuna ya majani na kuna ya samawati.

Hapa ni shuleni na kila mwalimu anapewa kabati ya kuweka vitabu. Kuna aina mingi na zina rangi tofauti tofauti. Hapo chini imetengenezwa vizuri kwenye sakafu na hakuna matope.

Hapa ni shuleni na wamechora wanyama tofauti kwenye ukuta. Inasaidia wanafunzi ili kujua masomo zaidi. Wamepaka rangi nyeupe kwenye ukuta na kuna mlango. Kuna pia njia ambayo inatengenezwa yenye watu wanapita.

Hapa ni shuleni na ni ofisi ya walimu, wanakaa hapa wakitoka kufunza wanafunzi, wako na meza yao kila mtu ambayo wanaeka vitu zao na kuna mlango ambayo wanapitia wakienda.

Hapa ni shuleni na kuna bendera ambayo imepakwa nyeupe na imeekewa kamba. Juu unaweza ona mawingu yenye ni nyeupe na samawati. Hapo kando kuna mti ambazo zimemea hadi juu.

Hawa ni watu wenye wako na ulemavu. Wanatoka nchini Kenya na wamevaa vazi yenye imeandikwa hivyo hapo mbele. Wote wanashindana na kuna mmoja ambaye ameshinda wawili mwenye ako mbele kabisa. Wako uwanjani.

Hizi ni vitabu ambazo hutumika ofisini kuweka vitu za maana sana. Ziko yenye rangi tofauti tofauti; kuna nyeusi ,kuna ya majani na kuna ya samawati.

Tarakilishi hili linatumika kufanya kazi tofauti tofauti kama kutoa karatasi ambazo zinahitajika shuleni, kutoa kipande ambayo zinahitajika kwenye kituo cha Huduma Centre ama kuandika vitabu.

Shule hili wanafunzi wakona vitu tofauti tofauti wanaoweza kupanda na kucheza nayo. Kuna uwanja pia kubwa hapo kando wanaoweza kuruka. nyuma ya hili shule kuna kanisa kubwa inayojengwa.

Maandishi haya yameandikwa kubwa kubwa na yanasaidia mwanafunzi kujua kusoma maneno na kuzitamka. Mwalimu huyu amezieka hapo na wameandika wakati na tarehe.

Hawa ni watu wawili, Samwel Mushai kwenye mkono wa kulia, Jean Kipchumba kwenye upande wa kushoto. Hawana shida yoyote na wanaonyeshwa kwamba wamekimbia kwa muda wa saa ngapi. Wamezaliwa Disemba na wanatoka Kenya.

Kitabu hiki ni ya watoto wadogo na inawasaidia kucheza na kuandika. Wamechora mtoto mdogo hapo ambaye ni kijana na amevaa nguo nyekundu juu na wameeka mkono ya mtu akiandika na kalamu.

Hawa watu wanakimbia sana. Wawili ni vijana ambao wamenyoa kipara na wengine ni wasichana ambao wamesonga nywele. Mmoja wao anatoka nchini Kenya kwa sababu vazi lake limeandikwa ivo apo mbele.

Hapa ni shuleni na hili ni darasa ambayo wanafunzi wanakuja kusomea. Wamepanga viti vizuri na wanafunzi hawa ni kama ni wengi sana. Kuna kitu ambayo imewekwa kwa ukuta yenye mwalimu ama mwanafunzi kiongozi anaweza andika ili wanafunzi wengine wasome kinachoendelea.

Kitabu hili ni ya wanafunzi wa darasa la saba na imeandikwa na watu wa Longhorn. Inasaidia wanafunzi kusoma kuhusu kompyuta ama tarakilishi, kwenye maeneo tofauti tofauti ama shule.

Hiki kitabu ni ya wanafunzi wa darasa ya pili na inaitwa nyota. Inasaidia wanafunzi kuelewa na kusoma maneno. Hapo mbele ya kitabu wamechora farasi mbili na watu wanaopanda hizo farasi.

Hapa ni shuleni na kuna vitu ambazo watu wanafaa kufuatilia wakiwa huko. Wameandika kwamba wanafaa kufuatilia maagizo hapo. Wanafaa kupeana heshima. Wanafaa pia kuheshimu familia yao na walimu.

Hawa walemavu wanacheza mpira na wamefurahi sana. Wanatumia kijiti kugonga mpira na imeenda juu sana. Wako watatu na wamevaa vazi ya mchezo. Kuna mkubwa wao hapo kando ya uwanja na anawatazama wakicheza.

Hapa ni shuleni na kuna usafi ambayo imemalizwa. Kuna ndoo ya maji na ufagio. Kwa ukuta kuna blackbodi ambayo imewekwa ya kuandikia wanafunzi vitu ili waone wakiketi chini.

Hapa kuna kompyuta tofauti tofauti na ziko nne kwenye meza. Kuna kiti ambayo mtu anakaa akizitumia. Unaweza zitumia kufanya kazi tofauti tofauti kama kutoa aina mingi ya kipande ama kuandika kazi yako ya shule.

Tenki hili la maji inatumika kuweka maji wakati wa kiangazi, hutumika kuweka maji ya kutumia kwa kila siku na tena, mtu anaweza iweka hapo na anaweka maji ambayo anatumia kuuzia watu tofauti tofauti.

Leo ni siku ya watu walemavu, Wamevaa nguo nyekundu na wamebeba bendera ya Kenya. Wote wamefurahi sana na wanakumbushwa kwamba hao pia ni muhimu katika nchi yetu.